Hii ni hospitali. Kuna wauguzi ambao wamevalia sare, wanahudumia mgonjwa. Wote wamevalia barakoa, na kila mmoja ana kofia kichwani. Huku ndani hakuna mwangaza wa kutosha. Nyuma yao kuna skirini ndogo.

Kuna mtoto mmoja mdogo ambaye amelala kwenye kitanda. Mama yake anamlalisha. Mtoto huyo amefunikwa kwa kutumia neti ya mbu. Neti yenyewe ina rangi nyeupe na malazi ambayo mtoto amelalia ina rangi ya kijani.

Hili ni chumba katika hospitali. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia shati nyeupe. Anaonekana kuwa amesuka nywele zake. Meza ni ya rangi ya kahawia na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe huku ukuta zikiwa zimepakwa rangi ya waridi.

Hii ni hospitali, kuna wauguzi watatu ambao wamevalia barakoa na sare za kazi ambao wamekusanyika mbele ya meza moja. Kuna kitabu ambacho kimefunguliwa, na kuna mwangaza wa kutosha humo ndani. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni lori ya kliniki ya Beyond zero . Kwenye lori hiyo kuna mchoro wa mtoto ambaye ni mgonjwa na kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama nyuma yake. Lori hili lina rangi nyeupe.

Hii ni kliniki ambayo inaweza kuhamishika. Inaitwa beyond zero . Chini ya jina ya kliniki hiyo, kuna mandishi ambayo yameandikwa mobile clinic . Kuna wawonjwa kadhaa ambao wameketi kwenye viti. Kando ya mgonjwa mmoja, kuna kiti cha magurudumu na pia kuna wahudumu wa afya.

Kuna mmama mmoja ambaye amevalia jeans na t-shirt . Kuna watoto wawili wa kike ambao wamevalia sare za shule. Wote watatu wameshikilia suruali za ndani za kike. Mwanadada huyo amevalia barakoa.

Hili ni gari la huduma ya afya. Gari iliyo mbele ni nyeupe na nyuma yake kuna container moja ambayo imeandikwa mobile clinic . Hii inaashiria kuwa gari hili inapeana huduma kwa watu ambao hawawezi kufikia vituo vya afya kwa urahisi.

Hili ni gari la kliniki ambayo inahamishika. Kuna msalaba ambao una rangi ya buluu, kuna watu ambao wanashuka kutoka kwenye gari hilo, wanagonja kuhudumia. Kuna viti viwili ambavyo ni vya rangi nyekundu viko kando ya gari hilo.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia barakoa, anaonekana akiitoa msaada kwa mwanadada mmoja ambaye amebeba mtoto mchanga anampatia unga. Hali ya anga ni tulivu na wamesimama kwenye uwanja mkubwa ambao umekauka.

Hii ni hospitali ya meno. Kuna madaktari wawili ambao wanamhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevalia barakoa na glavu mikononi. Kuna mmoja ambaye amevalia kiti lenye rangi ya kijani na mwenzake amevalia iliyo na rangi ya bluu.

Picha hii inaonyesha afya ya meno. Kuna kifaa ambacho kinatumika katika usafishaji wa meno. Kuna mdomo ambao umefunguliwa na unaonyesha meno ambayo ni meupe na ni masafi yakisafishwa.

Huu ni afya wa meno. Kuna mdomo ambao umefunguliwa na kuna kifaa ambacho kinatumika katika kuangalia kama meno ni masafi. Meno hayo ni meupe na yamejipanga vizuri.

Hii hospitali. Kuna muuguzi ambaye anaangalia meno ya mgonjwa. Hii inaashiria kuwa hii ni hospitali ya afya ya meno. Muuguzi amevalia barakoa na ana shati jeupe.

Hii inaonesha usafi wa meno. Kuna meno ambayo yanaonekana yakiwa si masafi sana. Yanasafishwa na daktari wa meno akitumia kifaa ambacho ni ya rangi ya kijani.

Wanafunzi hawa wadogo wanafundishwa kuhusu usafi wa meno. Wanafundishwa jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia mswaki. Kuna wanafunzi wengine ambao wanaonekana kuwa wana umri mkubwa wanafundisha wenzao.

Huu ni usafi wa meno. Kuna mwanaume ambaye meno yake yanaonekana kwa upande wa chini meno mawili yameng'olewa. Anasugua meno yake kwa kutumia kijiti. Meno haya ni masafi mno.

Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika katika afya wa meno. Kuna syringe na kuna jino moja. Pia kuna kioo ambacho kinatumika wakati daktari wa meno anajaribu kuangalia meno asiyoweza kuona.

Hii ni picha ya X-ray inayoonyesha meno. Kuna mkono wa mwanadada ambao umeshikilia X-ray hiyo. Imepakwa rangi kwenye vidole na kuna pete kwenye mkono.

Huu ni picha wa mdomo. Unaonyesha meno miupe ambayo yamejipanga vizuri. Mwenye mdomo anaonekana akiwa na furaha. Hii ni kwa sababu anaonekana kuwa anatabasamu.

Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika katika matibabu ya meno. Vifaa hivyo vimeshikiliwa na mkono ambao umevalia glavu zilizo na rangi ya waridi. Kuta imepakwa rangi ya buluu.

Hii inaonyesha afya ya meno. Kuna mdomo moja ambao una meno meupe ambayo yamejipanga vizuri. Kuna muuguzi ambaye anajaribu kung'oa jino. Mdomo huu ni wa mtu wa kiume kwa sababu ana ndevu.

Picha hii inaashiria afya ya meno, kuna mhudumu wa afya ambaye ameshikilia meno na amevalia glovu mikononi. Pia amevalia barakoa na ana sare zake za kazi.

Hii ni hospital ya afya ya meno. Kuna wauguzi wawili wa meno ambao wanashugulikia mgonjwa mmoja. Muuguzi ambaye ameshikilia mgonjwa amevalia glovu mikononi. Mgonjwa huyo amefungua mdomo wake.

Kuna kidimbwi kidogo cha maji. Mbele ya kidimbwi hicho kuna uwanja mdogo ambao una nyasi. Nyuma ya kidimbwi, kuna majengo mawili, jengo moja ina paa ambayo mabati yake ni ya rangi ya buluu. Jengo hilo linaonekana kama shule.

Hii ni agri ya ambulansi, ina rangi nyeupe. Kwa upande wa mlango wa mbele kuna msalaba mwekundu ambao ume chorwa. Gari hilo lina bendera nyeupe ambayo ina picha ya msalaba mwekundu. Nyuma yake kuna jengo ambayo ime andikwa GENESIS .

Hapa mbele kuna watu ambao wanasimama wakiangalia janga amablo linaendelea. Janga hilo ni la moto na una moshi mkubwa mweusi ambao unatoka mahali hapo ambapo panachomeka.

Kuna maafisa ambao wanasaidia katika shughuli za uokoaji, inaonekana kuwa kulikuwa na mafuriko. Kuna watu ambao wanaokolewa. uokoaji wao ni wa msalaba mwekundu na kuna wale ambao wamevalia kofia na fulana za kazi.

Huu ni mfereji wa kunawa mikono, kuna ndoo moja ambayo imeunganishwa na mfereji huo na kuna mtu ambaye anaonekana akinawa mikono zake. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mwanadada kulingana na mkoba aliyobeba.

Kuna takataka mingi ambazo zimewekwa kwenye makaratasi. Kuna watu ambao wanasaidia katika kusafisha mazingira. Kuna kina dada ambao wamevalia shati zilizo na rangi za kijani na kuna lori moja yenye rangi ya kijani ambayo imewekelewa taka. Kuna watoto wawili ambao wamesimama nyuma ya lori hiyo wakitazama.

Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia nguo nyeusi na barakoa ya rangi ya buluu. Mwanadada huyo amebeba mtoto mdogo ili aweze kufika kwenye mfereji wa kunawa mkono. Kuna watu wengine ambao wamevalia shati ya kijani, wanamwangalia.

Kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia glavu mikononi na amevalia nguo za kinga pamoja na barakoa na miwani. Mbele yake kuna kioo ambacho kinamsaidia kujiangalia. Ananawa mikono zake na kuta zina rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha.

Kuna mtu ambaye anasafisha mkono wake. Anachukua sabuni ya maji ambayo iko kwenye chupa. Anafinya kifuniko ya chupa hicho ili sabuni iweze kutoka. Kuna sinki ya rangi nyeupe ilio chini yake.

Hili ni shamba. Kuna mimea ambazo zimepandwa kwenye safu. Katikati ya mimea hizo, kuna njia ambazo zinapita katikati. Mimea hayo yamepandwa kwa utaratibu mzuri. Hali ya anga ni tulivu na kuna mawingu.

Sakafu ya chumba hiki imejengwa kwa kutumia vigae. Vigae hivyo vinang'aa na vinaonekana vikiwa safi. Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwa kiti ya rangi nyeusi na kando yake kuna kiti kingine ambacho hakina mtu. Dirisha ziko wazi na zinasaidia kuleta mwangaza.

Hiki ni chumba katika hospitali. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae ambavyo vinang'aa. Kuna vifaa vya aina mbalimbali ambazo zinatumika katika kupeana matibabu kwa wagonjwa. Ukuta imepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha.

Hiki ni chumba cha hospitali. Kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zinatumika katika kupeana matibabu kwa wagonjwa. Sakafu inaonekana iking'aa na ni safi. Kuna muuguzi mmoja ambaye amevalia aproni nyeupe.

Hiki ni chumba katika hospitali. Humu ndani kuna vifaa vya aina mbalimbali ambavyo vinatumika katika matibabu. Hapa mbele kuna kitabu kimoja ambacho kimefunguliwa. Kitabu chenyewe ni cha kunakili ugonjwa ambao mtu anaugua.

Hiki ni chumba katika hospitali. Chumbani humu kuna vifaa vya aina mbalimbali ambazo zinatumika katika matibabu. Kuna mtu moja ambaye mkono wake unaonekana, amevalia sare za madaktari.

Hiki ni chumba katika hospitali. Kuna tarakilishi iliyo mezani. Kuna simu ndogo ya rununu ya rangi nyeupe na kando yake kuna kitabu ambacho kimepakwa rangi nyeusi. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna dirisha moja iliyo wazi.

Hiki ni chumba katika hospitali. Kuna vifaa ambavyo vinatumika wakati mgonjwa anadungwa. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae. Kuta zimepakwa rangi ya kijani.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi. Anaonekana kuwa na mawazo mengi. Amevalia miwani na amejishika kwenye macho, kuonyesha kuwa anawaza. Amevalia saa mkononi na simu mkononi.

Huu ni mchoro ambao unaonyesha mwanadada ambaye amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi, na ana nywele ya zambarau, akiwa na mawazo. Kuna mchoro wa saa na kuna alama za kiulizio ambazo zinaonekana.

Hili ni hospitali kuna mhudumu mmoja wa kike ambaye amesuka nywele zake na amevalia barakoa na miwani. Anamdunga mgonjwa ambye ni wa kiume na ameketi kwenye kiti na pia amevalia barakoa.

Kuna mtoto ambaye anapatiwa chanjo. Chanjo hio ni dawa ambayo ina rangi ya blue . Muuguzi ambaye anampatia chanjo, amefinya mdomo wa mtoto, ili aweze kumwekea dawa.

Picha hii inaashiria huduma za afya mashinani. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia glovu nyeupe na anapatia mtoto chanjo kwa kupitia mkononi. Kuna watoto wengi ambao wamepiga foleni wakiwa na wazazi wao.

Kuna mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo. Mikono ya mtu mzima inaonekana kwenye mchoro huu. Mkono mmoja umeshikilia dawa, na mkono mwingine unafinya mdomo wa mtoto ili aweze kufungua dawa iingie.

Kuna mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo ,mtoto huyo hana fulana amevalia shati peke yake, kuna mkono mmoja ambao unafinya mdomo wake ili aweze kufungua na mkono mwingine unamwekea dawa mdomoni.

Hili ni darasa la watoto wa chekechea, kuna watoto wannne watatu wa kike na mmoja wa kiume ambao wameketi wakiwa wamezunguka meza. Kuna mwalimu wao amabaye amevalia rinda la bluu anawaelekeza jinsi watakavyo andika kwenye makaratasi zao.

Kuna mtoto wa kiume ambaye ananawa mkono wake kwa kutumia maji ambayo inatoka kwenye mfereji. Mfereji hio imeunganishwa na mtungi iliyo na rangi ya bluu na kijani. Mtoto huyu amevalia shati ya waridi na ako na barakoa.

Huyu ni mtoto mchanga. Uso wake hauonekani. Mkononi mwake, ana kidonda ambacho ina rangi nyeupe. Amekunja mkono wake mmoja na ameuwekelea kwenye kifua. Mtoto huyu amelala kwenye malazi ambayo ina rangi nyeupe.

Kuna mtoto mmoja ambaye anadungwa kwenye mkono wake. Anaangalia mkono huo ukidungwa. Kuna mkono wa muguzi ambao umevalia pete, na umeshikilia sindano kwenye mkono mwingine.

Hiki ni kifaa cha kusafisha mkono. Ni mtungi ambao una rangi ya bluu na imeandikwa washing facility . Una mfereji ambao una rangi nyeupe. Kuna mtu ambaye anaonekana akinawa mikono zake.

Huu ni usafishaji wa mikono. Kuna watu wengi ambao wanasafisha mikono yao kwa kutumia maji inayotoka kwenye mifereji. Chini ya mifereji hayo, kuna ndoo ambazo maji itamwagika, watu wakishanawa mikono yao.

Huu ni uwanja wa michezo. Kuna mchezaji mmoja ambaye amevalia kaptula nyeupe anaonekana kuwa ameumia mguu. Kuna mtu ambaye anampa huduma za kwanza. Mchezaji huyo amevalia viatu vilivyo na rangi ya buluu na sehemu ya chini ina rangi ya njano.

Huu ni mchezo wa kupigana. Unajulikana kwa lugha ya Kiingereza kama boxing . Kuna mtu mmoja ambaye amepigwa ngumi usoni na amekunja uso wake. Mtu aliyempiga amevalia glavu ya rangi ya buluu kwenye mkono wake, na yule anayepigwa amevalia glavu ya rangi ya manjano.

Huu ni mkono wa mtu . Unaonekana kuwa umeumia. Moja ina vidonda na nyingine imefungwa bendeji . Mtu huyo amevalia shati nyeupe na suruali ambayo ina rangi ya blue .

Hii ni mimea ya ndizi. Kuna mgomba mmoja, ambayo ina ndizi ambazo ina rangi ya kijani. Ndizi zenyewe zina matawi makubwa ambazo pia ni za kijani kibichi. Kwa umbali kuna mimea mingine.

Huu ni mgomba wa ndizi ,Kuna matawi ya ndizi, ambayo yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani, na kuna moja ambayo imekauka. Mgomba huo una ndizi ambazo ni za rangi ya kijani.

Mmmea huu unatumika katika kutengeneza dawa ya kienyeji. Kwa lugha ya Kimombo inajulikana kama Blackjack . Kwa umbali kidogo kuna mtoto mmoja wa kike ambaye uso wake hauonekani, lakini rinda lake linaonekana.

Hii ni mimea midogo, ina majani iliyo na rangi ya kijani kibichi. Jua linaonekana kuwa linawaka kulingana na mwangaza ambao unaonekana kwenye mmea huo. Kwa umbali kuna mimea mengine.